Hawa ni watu wazima na mlemavu mmoja mwenye anakaa kwa kiti yake ya ulemavi. Wako na bendera yenye wameka mbele yao ili ichapwe picha.

Hapa ni duka, kwa hii duka kuna misima moto zimewekwa kwa ukuta wakati moto umetokeza, hizi mizima moto zinatolewa ili moto izimwe

Hizi ni makompyta zenye zimewekwa juu ya meza, kopyuta hizi zinatumiwa wakati mtu anataka atume kitu ama wakati mwanafunzi wa chuo kikuu wanataka kusomea.

Hapa ni darasa pahali wanafuzi wanafuzwa hapa na mwalimu. Kuna dawati na meza hapa ndani na kuna vitabu zenye zimewekwa juu ya dawati.

Walemavu hawa wako uwanjani wanaendelea na mazoezi yao uwanjani. Wanacheza mpira ya kandanda. Wamevaa mavazi za kuchezea.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa ni ya gorofa, kuna stairs hapo ya kupitia mpaka wakati unataka uende juu ya gorofa, kuna pahali unapitia.

Hapa ni mlango. Kuna karatasi yenye imeekwa juu kuonyesha kwamba wanafuzi wenye wanafanya kemikali na biologia wanaingia hapa ili wafanye mazoezi ya labi .

Hizi ni mapicha zenye zinaonyesha. Picha hii ya kwaza ni lori, ya pili ni gari la moshi na ya tatu ni baiskeli. Baiskeli hii inabeba mzigo.

Hapa ni mlango, mlango huu umefungwa na kuna karatasi enye imeandikwa na kuwekwa kwenye ukuta ya mlango. inaonesha kwamba mwanafunzi yeyote hapaswi atokee hapa.

Hii ni picha yenye inaonyesha miezi na tarehe zimeandikwa, hii ni siku ya Jumatatu tarehe ishirini na nne mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano.

Hii ni mithiani ya wanafunzi wanafunzi wanapewa maswali hili wasome na wajibu na kuandika jibu Kwa mabengo zenge zimeachwa.

Huyu ni mlemavu na mwenye si mlemavu, anafanyia mazoezi ya kupigana. Kuna kitu imefungiwa juu ili mlemavu huyu agonge gonge ili akifanya mazoezi yake.

Hapa ni kwa polisi. Kuna manyumba za polisi imejengwa hapa. Kuna bendera yenye imefungwa juu. Kuna tangi imejengwa hapa tena na kuna maua yenye imepandwa hapa pale kuna bendera.

Hizi ni vitabu zenye zimewekwa juu ya meza zimeandikwa vitabu hivi ni vya kusoma shuleni, wanafunzi wanasoma wakati wanafunzwa kule shuleni.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya wako uwanjani wakiendelea na mazoezi zao mwanariadha huyu mwanaume amefunga macho yake na huyu wa kike ameweka machoni yake miwani.

Hizi ni michoro zimewekwa kwa ukuta kuna michoro ya samaki zimewekwa nambari zimeandikwa nambari moja hadi tano.

Hao watoto wamesimama kando ya kiwanja na mlemavu amekaa kwa kiti yake, akifanya mazoezi hizi ya kurusha mikuki.

Kuna masanduku ndogo ndogo yenye yametengenezwa kwa ukuta. Hizi masanduku niza kuweka vitabu. Zimeandikwa nambari. Zinaandikwa nambari kwa sababu vitabu zinawekwa kwa mahali moja ya aina moja.

Huyu ni mwanariadha ako kwa uwanja akiendelea na mazoezi yake, yeye anazunguka kiwanjani.

Hapa ni kiwanjani, kuna watu wameketi chini, kuna hema yenye imetengenezwa na kuna mitungi zenye zimeekwa kando ya kiwanja, huyu ni mwanariadha mlemavu anasaidiwa na mwingine.

Hawa ni walemavu wako kwa uwanja wanaendelea na mazoezi wao wanafunzwa vile wanaweza cheza uwanjani ijapokuwa wao ni walemavu lakini wanaweza piga mpira.

Picha hii inaonyesha picha ya mtoto na mwalimu. Inaonyesha kwamba hii ni kipindi cha pili. Mwalimu ameshika vitabu kwa mikono yake iwapo mwanafunzi amezishika viatu mkono wake.

Hapa uwanjani walemavu hawa wanaendelea na mazoezi yao uwanjani. Wote wamevalia nguo za kuchezea uwanjani wakati wa kucheza mpira au wakati wa kukimbia.

Hawa ni walemavu, wanabebea bendera na wanasindikizwa na watu wengine nyuma, wanaelekea kwa uwanja pahali sherehe inafanyiwa.

walemavu hawa wako uwa kiwanjani. Wanaendelea na mazoezi yao ya kupika mpira. Wamevaa mavazi za kuchezea vya viatu ya kuchezea kiwanjani.

Hizi ni miezi ya miaka zimeandikwa kuanzia januari Hadi disemba kwa ukuta kuna maneno yenye imeandikwa Kuna kaka na kuna zingine zimeandikwa masiku na.

Hapa ni shule ,pahali watoto wadogo na wakubwa wanaenda ili wafunzwe na walimu wao.

Hizi ni michoro, kuna michoro ya viatu, gari, kuna michoro zenye zimechorwa watu, na kuna maneno zenye zimeandikwa hapa chini na zimeandikwa namabri.

Watoto wa chekechea shuleni nchini kenya kuna pahali wamejengewa ili wachezee huko wakati hawafunzwi na walimu wao.

Hizi ni picha zenye zimechorwa, na kuwekwa nambari, zimechorwa za machupa na zimewekwa kwa ukuta na kuna picha zingine zimewekwa kando yake.

Mwaka iko na miezi kumi na mbili. Inaanza na mwezi ya kwanza hadi mwezi wa kumi na mbili. Zote zinafuatiliwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi ya kumi na mbili.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, wa kike na wa kiume. Huyu Kimani amefunga macho yake, na msichana huyu mwingine ameshika bendera juu na ameweka miwani machoni mwake.

Wesley Kimeli Sang ni mwanariadha hodari wa nchi ya kenya, yeye ako wanjani akiendelea na mazoezi yake ya kukimbia.